Shamba la ndizi, ndizi inaonekana kuwa imemeeshwa na kupaliliwa. Shamba linaonekana kuwa safi na halina mimea. Udongo ni wa nyekundu. Ndizi hazijazaa matunda bado, ndio ziko katika harakati wa kumea.

Daktari ambaye amevalia nguo nyeupe, kichwani amevalia kifaa cha neti, mkononi amebeba glasi yenye ina vitu nyeupe na anainyunyuzia maji kutumia mkono mwengine ambaye amebeba chupa ambayo iko na maji.

Shamba hili kubwa ambalo ina udongo nyekundu imepandwa ndizi ambayo haijapandwa na mpangilio wowote. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimezalisha. Kuna jua na hakuna dalili ya mvua kunyesha hapa.

Mwanamke ambaye anatabasamu, amesimama, amechutama, kwenye shamba la njugu na mahindi. Ameshikilia mkono mwingine ameweka kwenye paja lake. Amevalia nguo nyeusi. Amesongwa. Amepenya meno, na kutazama kamera.

Ndizi hii ambayo ni ya rangi ya njano. Inadhibitishwa kuwa imeiva na iko tayari kuliwa. Inaeza liwa na mtu yoyote, binadamu, mtoto, mtu mgonjwa. Ina manufaa kwa maisha ya binadamu, inamsaidia kiafya, inamwongeza afya nzuri.

Ndizi hizi ambazo ni za rangi ya kijani, zinaonekana kuwa zinasafirishwa na binadamu ambao wengine wako ndani ya gari ya bluu na kijani wakionekana kuwa wanapanga hizi ndizi katika gari ili kuisafirisha sehemu mbalimbali.

Mwanamke huyu ambaye amevalia shati nyeupe anaonekana kuwa na furaha akiwa katika biashara yake ya kuuza ndizi. Anazo ndizi nyingi ambazo zinavutia macho na ni za kuwa na ladha tamu na ni zenye afya nzuri.

Watu wawili ambapo mmoja anaonekana akigawa maziwa kwenye mtungi mwengine amesimama na mkononi ana kalamu anaonekana kuandika na amevalia helmenti kichwani wako katika mazingira ambayo yamejazwa na miti na ni ya kijani.

Shamba la ndizi ambalo limezaa ndizi mrefu ,zimepandwa katika mstari ambao umenyooka ,shamba ambalo udongo wake ni colour nyekundu kuna ndizi ambazo bado hazijazaa matunda yao .

Hii ni barabara ambayo inatumiwa na watu tofauti tofauti kwa njia tofauti. Mtu huyu hapa amebeba ndoo za maziwa anazisafirisha huenda kuwa anaendea maziwa ama anapeleka maziwa na gunia ndani yake.

Kuna ng'ombe ya kike ambayo inakamuliwa. Mwanaume ambaye amevalia nguo za nyeusi na kofia nyekundu, amevalia slipasi na anakama kwenye ndoo. Amekamua nusu ndoo. Ng'ombe imesimama na inakamuliwa.

Ufugaji wa ng'ombe unaendelea hapa. Kunazo ng'ombe ambazo zimelala zingine zinakula. Kuna mahali ambapo kuna nyasi ambazo zinaonekana zimekauka. Mbele yake kuna nyumba ambayo ina mlango kubwa ama dirisha mingi.